Mimea inamea vizuri kutoka kwenye mifereji ya hydroponiki, Iliyopangwa kwa ustadi. Majani yake yanaonekana yenye afya, ishara kuwa mfumo huu wa kilimo cha kisasa, unafanya kazi vizuri. Mazingira ni safi na mpangilio wa mabomba, unarohusu kila mmea kupata virutubisho na maji ya kutosha bila kutumia udongo.

Ndani ya kilimo cha kutumia teknolojia ya haidroponiki, mimea imeanza kuchipua kutoka kwenye mabomba maalum ya plastiki yaliyoandaliwa kwa ajili ya upandaji. Mizizi ya mimea hiyo imepenya kupitia mashimo ya bomba hilo na sasa inaelekezwa moja kwa moja ndani ya maji yaliyoko chini ya bomba. Mfumo huu unahakikisha kuwa mimea inapata virutubisho vyote muhimu moja kwa moja kupitia maji bila kuhitaji udongo.

Nimetembelea chumba kidogo ambapo kilimo cha haedroponiki kinafanyika. Ndani, kuna mwanga wa taa juu na safu mbili za juu tayari zimeota mimea kwa mafanikio. Kilimo hiki cha kisasa hakihitaji udongo na suluhisho bora kwa maeneo yenye nafasi ndogo na changamoto za mazingira.

Mimea michanga imeanza kuchipua kutoka kwenye mabomba maalumu ya kilimo cha maji, kinachoitwa hydroponic . Mbinu hii ya kisasa ya kilimo, haitumii udongo, bali maji yenye virutubisho muhimu, kwa ukuaji wa mimea. Ni suluhisho bora kwa maeneo yenye ardhi haba au yasiyofaa kwa kilimo cha kawaida na inaonyesha jinsi teknolojia inavyoweza kubadilisha sekta ya kilimo.

Katika eneo hili tunaona kilimo cha kisasa cha haidroponiki ambazo mboga zimepandwa kwenye sinki maalum bila kutumia udongo badala yake mimea hupata viritubisho kupitia maji yenye madini. Njia hii ya kilimo ni bora kwa maeneo yenye nafasi ndogo au udongo usiofaa na husaidia katika uzalishaji wa chakula bora kwa mazingira safi na kudhibitwa.

Tupo katika chafu kubwa, inayotumia teknolojia ya kilimo cha kisasa, kinachojulikana kama hydroponic . Hapa tunaona sukuma wiki zilizochipua vizuri bila kutumia udongo ,bali, mfumo wa maji wenye virutubisho muhimu. Kilimo hiki ni bora kwa mazingira ya mjini na pia husaidia kutumia maji kwa ufanisi na njia ya kisasa inayowezesha wakulima wa kupata mazao mengi kwa nafasi ndogo na kwa muda mfupi.

Mimea inamea vizuri kutoka kwenye mifereji ya haidroponiki iliyopangwa kwa ustadi. Majani yake yanaonekana yenye afya, ishara kuwa mfumo huu wa kilimo cha kisasa unafanya kazi vizuri. Mazingira ni safi na mpangilio wa mabomba unaruhusu kila mmea kupata virutubisho na maji ya kutosha.

Katika shamba hili linaloonyesha matumizi ya kilimo cha kisasa tunaona kabichi zilizostawi vizuri zikipandwa kwa mpangilio wa mistari ya mlalo inayorahisisha shughuli ya kupalilia na kuvuna. Kila mmea unaonekana kuwa na afya njema huku majani yakiwa ya kijani kibichi na makubwa ishara kwamba, ardhi imeandaliwa vyema na mbolea au mbinu sahihi za kilimo zimetumika.

Katika shamba hili linaloonyesha matumizi ya kilimo cha kisasa tunaona kabichi zilizostawi vizuri zikipandwa kwa mpangilio wa mistari ya mlalo inayorahisisha shughuli za kupalilia na kuvuna. Kila mmea unaonekana kuwa na afya njema huku majani yakiwa ya kijani kibichi na makubwa ishara kwamba ardhi imeandaliwa vyema na mbolea au mbinu sahihi za kilimo zimetumika.

Katika mazingira ya Kilimo cha kisiasa cha viwandani, tunaonekana tuko kwenye nyumba ya Kitalu ambapo watu wanapanda aina fulani ya nyanya. Huenda ni nyanya ambalo linaitwa Cherry . Nyumba hii ya Kitalu imepangwa kwa mpangilio mzuri wa mstari inayowezesha watu kupita kwa urahisi wakati wa shughuli za kuvuna. Mimea inaonekana kuwa katika hali nzuri na uzalishaji wa nyanya Cherry ni wa kuridhisha.

Tuko katika shamba la majani chai ambalo limehifadhiwa kwa hali ya juu likiwa na safu nadhifu za mimea iliyokomaa vyema ikitoa mandhari ya kijani kibichi isiyokatika. Mashina ya chai yamepangwa kwa mpangilio mzuri unaowezesha kupita kati yao kwa urahisi kwa ajili ya shughuli za uvunaji. Mandhari ya shamba hili linaonyesha matumizi ya mbinu za kisasa katika kilimo cha chai.

Nipo ndani ya chumba cha kitalu ambapo kilimo cha viwandani kinaendelea. Mimea imepandwa ndani ya mifereji hii ya plastiki ambayo imewekwa kwa mpangilio mzuri juu ya nguzo. Teknolojia hii hurahisisha uzalishaji wa chakula kwa wingi katika mazingira yaliyodhibitiwa.

Katika mazingira ya kilimo cha kisasa. Tunaona miami midogo iliyochipuka kwa ustawi mzuri. Kupitia kati ya mimea hii kuna maboma ya umwagiliaji yaliyosambazwa kwa mpangilio ya kutumika kumwagilia maji moja kwa moja kwenye mizizi ya kila mmea. Mfumo huu wa umwagiliaji unaonekana kuwa wa matoni ambao husaidia kutumia maji kwa ufanisi bila kupoteza rasilimali.

Katika mazingira ya kilimo cha kisasa, tunaona mimea midogo iliyochipuka kwa ustawi mzuri. Kupitia kati ya mimea hii, kuna mabomba ya umwagiliaji yaliyo sambazwa kwa mpangilio, yakitumika kumwagilia maji moja kwa moja kwenye mizizi ya kila mmea. Mfumo huu wa umwagiliaji unaonekana kuwa wa matone ambao husaidia kutumia maji kwa ufanisi bila kupoteza rasilimali.

Katika shamba hili tunaona ambapo mfumo wa umwagiliaji umewekwa ili kusaidia ukuaji wa mimea. Tunaona bomba likipitisha maji karibu na mimea michanga iliyochipuka. Hii ni njia muhimu ya kuhakikisha mimea inapata maji ya kutosha hasa wakati wa ukame na kuchochea uzalishaji bora wa mazao.

Tuko katika shamba linalotumia mfumo wa kisasa wa umwagiliaji. Tunaona mimea michanga ikianza kuchipua huku mabomba ya umwagiliaji yamepangwa vizuri kati ya mistari ya mimea. Mfumo huu wa umwagiliaji unasaidia kupatia mimea maji kwa kiasi kinachofaa hasa wakati wa kiangazi. Hii ni njia bora ya kuhakikisha mazao yanakuwa vizuri na mavuno kuwa mengi.

Shamba hili limeandaliwa kwa mpangilio wa kipekee wa umwagiliaji. Ardhi imepulizwa kwa mistari ya mlalo na kati ya kila mstari wa mimea kuna mikondo midogo ya maji inayopita. Mpangilio huu wa ardhi, maji, ardhi unasaidia mimea kupata unyevu wa kutosha moja kwa moja na hivyo kuchochea ukuaji bora wa mazao.

Katika eneo hili kame mfumo wa umwagiliaji umeletwa kama suluhisho la uhaba wa maji. Tunaona boma likitoa tone moja la maji na nyuma yake kuna mmea mdogo ulio mea vizuri. Hii inaonyesha jinsi umwagiliaji wa matone unavyosaidia kuhifadhi maji na kukuza kilimo endelevu hata katika maeneo yenye ukame.

Shambani, kuna bomba kubwa la maji, linalopita katikati ya eneo la kilimo. Bomba hili limeunganishwa na mabomba madogo madogo yanayosambaa kwenye mashamba hayo. Mabomba haya madogo, yanasambaza maji moja kwa moja kwenye mimea ambayo tayari imeanza kuchipua vyema, ingawa udongo unaonekana kuwa mkavu. Mfumo huu wa umwagiliaji unasaidia kuhakikisha kuwa mimea imepata unyevu wa kutosha kustawi.